Mmea mwenye majani makubwa ya kijani, katika chombo cha kijivu. Mizizi mieupe na safi ya mmea inaonekana chini ya chombo hili .Kuna mmea mingine kama hii . Jua linaonekana kuwaka.

Mimea yenye majani makubwa ya kijani; yanaonekana yakikua kutoka kwenye mabomba meupe yenye mashimo makubwa. Eneo linaonekana kama chumba cha kitalu na kuna mimea mingi kama hii ya ukubwa tofauti.

Kihungulio yenye mimea inayoonekana kuwa nyanya. Mimea hiyo imepandwa kwenye udongo ulioinuliwa na bomba ndogo ndogo zinapita katikati ya mimea kwa ajili ya kuinyunyizia maji. Eneo hilo limepangwa kwa mpangilio mzuri.

Shamba la wazi lililojaa mimea ya kabeji. Kabeji zimepandwa kwa mistari na zinaonekana kuwa na afya nzuri. Kule mbali kuna miti inaonekana ya kijani yenye urefu tofauti, pia kuna mawimbi mengi.

Banda la nguruwe lenye nguruwe wengi wa ukubwa tofauti, sakafu ni ya rangi ya kijivu na nguruwe hawa ni wenye afya kwani ni wanene.

Nyumba kitalu kubwa yenye mimea ya majani ya rangi ya kijani. Nje ya nyumba hii kuna mimea nyingi yenye majani ya kijani. Nyuma yake pia kuna milima na miti mirefu.